Eneo la ndani likiwa na wanawake na wanaume, wakiwa katika vazi rasmi katika mwendelezo wa namna ya kuhifadhi fedha na pia kwa kukopa kwa jamii na Taifa.

Eneo la ndani limezungukwa wanawake na wanaume; makabati yaliyosheheni pombe mbalimbali, runinga na taa zenye mwangaza. Ikiwa ni mwendelezo wa kupata burudani katika eneo hili la baa.

Eneo la ndani kukiwa na kabati lililosheheni vinywaji mbalimbali, friji na meza, ua pamoja na glasi iliyojaa kinywaji maalumu, kwa kupata kiburudisho ndani ya eneo hili la baa.

Eneo la ndani, likiwa limepambwa na vinywaji, madirisha, makochi kwa ajili ya mapumziko, ikiwa ni muendelezo wa burudani kwa mtumiaji wa kinywaji hicho katika mapumziko kwenye baa hii.

Sehemu iliyojumuisha wanawake na wanaume wakiwa na nyuso za furaha, pembeni kukiwa na mashine mbalimbali katika kupata burudani kwenye klabu hii ya pombe.

Eneo la wazi likiwaonyesha wanaume wawili pembeni kukiwa na jengo lenye mapambo ya vioo, huku mwanaume mmoja akimkabidhi mwanaume mwingine aina ya kifaa kama funguo, kama muendelezo wa kunadi biashara yake ya magari.

Eneo la ndani lililopangwa na magari ya aina mbalimbali yenye mvuto wa rangi nyeusi, mahususi kwa muhitaji, pembeni kuna ambao ni watu wazima na wateja.

Eneo la wazi likiwa limewekwa magari mbalimbali yenye mvuto wa rangi nyeupe , kwa ajili ya kunadiwa kwa mhitaji pale biashara itakapo fanyika kwenye eneo hili za wazi.

Eneo la ndani likiwa na mashine iliopambwa kwa rangi nyeupe na bluu; picha ya ng'ombe maandishi yenye kumjuza mtumiaji namna ya kutumia mashine hii ya kiautomatiki ili aweze kupata bidhaa za maziwa halisi ndani ya duka hili la maziwa.

Eneo la ndani likiwa na muuzaji akionyesha namna ya kutumia kifaa hiko kiautomatikali ili mteja aweze kupata maziwa halisi, huu ni muendelezo wa kuonyesha namna ya kupata maziwa halisi katika duka hili la maziwa.

Duka la maziwa lililojengwa kwa ustadi na kunakshiwa kwa matangazo mbalimbali, ikiwa muuzaji akiwa ndani na mteja akiwa nje jinsia ya kiume kwa ajili ya kusubiri huduma hiyo ya kupata maziwa halisi.

Duka la maziwa likiwa limenakshiwa na maneno mbalimbali ya kumjuza mteja ili aweze kupata huduma hiyo akiwa na tabasamu bashasha, muuzaji katika mbinu ya kumkaribisha mteja huyo kupata huduma hiyo ya maziwa.

Eneo la ndani likiwa na mashine iliyonakshiwa na maandishi ya kumjuza mteja, mtumiaji; namna ya kutumia mashine hiyo ya kiautomatiki, jinsi ya kupata maziwa halisi ya ng'ombe.

Eneo flani likiwa limepambwa na rangi mbalimbali duka hili lina maandishi ya kumjuza mteja, mtumiaji namna ya kutumia bidhaa hiyo, na pia ikiwa ni mwendelezo wa kunadi biashara hii ya maziwa katika dukani hapa.

Eneo la ndani likiwa na makopo mbalimbali yaliyojazwa maziwa halisi ya ng’ombe, wakiwemo wanawake wawili ambao wenye uhitaji wa maziwa hayo katika harakati za kupata mahitaji yao katika duka hili.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika mstari kwa ajili ya kupata huduma ya maziwa halisi ya ng'ombe; mtoa huduma akiwa na chombo, huku akibofya mashine ya kiotomatiki katika duka hili la maziwa halisi ya ng'ombe.

Duka la maziwa kilichokuwa na kifaa kilichonakshiwa na rangi ya blue na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, ikiwa na kifaa cha kiotomatiki kwa ajili ya mnunuzi anapohitaji maziwa halisi ya ng'ombe.

Aina ya jokofu yenye rangi ya bluu na nyeusi, ikionyesha picha ya ng'ombe, kumuhabarisha mtumiaji namna ya kutumia mashine ya kiauotomatiki, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, hususani maziwa halisi ya ng'ombe.

Duka la bidhaa aina ya maziwa, muuzaji anatoa maelekezo namna ya kutumia kifaa cha kiautomatiki, na kuweza kupata huduma ya maziwa halisi ya ng'ombe.

Aina ya mashine yenye muonekano wa kiautomatiki na kumjuza mtumiaji namna ya kutumia mashine hiyo, ili aweze kupata maziwa halisi ya ng'ombe katika mwendelezo wa kupata bidhaa hiyo ya ng'ombe katika duka hili la maziwa.

Duka la maziwa lililojengwa kwa ustadi na kunakishiwa kwa matangazo mbalimbali, ikiwa na mashine ya kiautomatiki kwa ajili ya kumjuza mteja namna ya matumizi ya mashine hiyo ili kupata huduma ya maziwa freshi ya ng'ombe.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika mstari na kupata maelekezo kwa muuzaji namna ya kutumia mashine ya kiautomatiki, ili kupata huduma ya maziwa, ikiwa ni mwendelezo wa kupata huduma ya maziwa katika duka hilo.

Eneo la nje likiwa na mashine iliyonakishiwa picha, maandishi mbalimbali yenye kumjuza mtumiaji namna ya kutumia mashine hii ya kiautomatiki ili kupata huduma ya maziwa katika duka hili la maziwa.

Eneo fulani likiwa limepambwa na bidhaa mbalimbali zilizokuwa kwenye makabati, akiwemo muuzaji akiwa na vipimo maalumu kwa ajili ya kumpimia mtumiaji ili kukidhi mahitaji yake ikiwa ni mwendelezo wa kunadi biashara hiyo ya maziwa katika duka hili.

Duka la maziwa likiwa limenakshiwa na rangi ya kijani, bluu, nyeupe na maandishi ya kumjuza mteja akiwemo muuzaji akitoa maelekezo ya namna ya kutumia mashine ya kiotomatiki ili mteja aweze kupata huduma hiyo.

Eneo la ndani likiwa na muuzaji akionyesha namna ya kutumia mashine hii ya kiautomatiki, ili kumjuza mteja, mtumiaji namna ya kupata bidhaa hii ya maziwa halisi ya ng'ombe katika duka hili.

Eneo la wazi lililopambwa na samani aina ya kochi iliyopambwa katika mistari ikiwa na vinakshio vya mito vyenye rangi ya kuvutia mteja. Pembeni kukiwa na meza na viti, ikiwa ni muendelezo wa kunadi biashara hii ya samani.

Eneo la wazi likiwa na samani aina ya vitanda, iliyokuwa na rangi nyeupe, pembeni kuna maandishi yanayomjuza mteja namna ya kutumia samani hiyo, katika mwendelezo wa kujuza biashara hii ya samani na kuongeza mahitaji.

Eneo la wazi, likiwa na samani aina ya viti katika kumjuza mnunuzi kwenye uhitaji hilo, katika kuimarisha biashara hii ya kuuza samani.

Samani aina ya viti na meza vilivyopangiliwa kwa ustadi na muonekano nadhifu, pembeni kukiwa na barabara kwa ajili ya wapita njia na vyombo vya moto.

Eneo la ndani likiwa na samani aina ya kochi yenye rangi ya kijivu likiwa limepambwa na mito yenye rangi mbalimbali kama chachu ya kivutio cha mnunuzi mahali hapo.

Eneo la wazi likiwa na vitanda, makabati kwa ajili ya kunadiwa, kuuzwa kwa wateja watakao pita maeneo hayo. Ili kuimarisha biashara ya samani hizo.

Aina ya samani ya vitanda, iliyobebwa kwa chuma maalumu kwa kumjuza mtumiaji mwenye uhitaji wa samani hii. Na pia kuongeza kipato cha muuzaji katika eneo hilo.

Ni aina ya samani inayojulikana kama kitanda cha ghorofa kilichowekwa kwenye chumba maalumu kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kupitia samani hii ikiwa ni muendelezo wa kuonyesha samani hii na namna matumizi yake kwa jamii.

Eneo la wazi la biashara aina ya samani, ikiwa imepamgwa bidhaa hiyo kama vile meza ya duara na viti vyake vinne, ikiwa pia pembezoni mwa barabara iendayo magali makubwa.

Eneo la hoteli lenye muonekano mzuri ambalo kuna orodha ya chakula ambayo ina maandishi mekundu na meupe, pembeni kukiwa na mimea yenye mvuto kwa ajili ya wateja na muonekano mzuri wa taa angavu.

Muonekano wa ndani wenye samani zinazovutia kwa ajili ya mapumziko, pia katika hoteli hii kuna mtoa huduma akiwa tayari kupokea wateja mbalimbali.

Eneo la soko likiwa limepambwa na biashara ya mavuno, biashara hiyo ni kama mchele, mbogamboga, matunda, akiwemo mwanamke na mwanaume, mwanamke huyu akiwa na nyuso ya furaha, katika kunadi biashara yake ili kuongeza kipato chake na cha taifa.

Eneo la wazi likiwa limezungukwa na bidhaa ya mavuno aina ya karoti, nyanya, viazi pamoja na wanawake na wanaume mbalimbali wakiwa katika harakati za kunadi bidhaa hizo ili kuongeza kipato katika soko hilo.

Eneo la nje la soko likiwa limezungukwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika meza, wakiwemo wanawake kwa wanaume Kwa ajili ya mahitaji yao ya nyumbani na biashara.

Eneo la ndani la soko likiwa limepambwa na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wanawake na wanaume katika kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Eneoa la soko likizungukwa na bidhaa ya zao aina la nyanya zilizopangwa kwenye makreti kukiwa na miavuli, wakiwa wanawake wawili na tabasamu katika majukumu yao na pia kujipatia kwa ajili ya chakula.

Ni kifaa chenye rangi nyeusi kilichopambwa na rangi mbalimbali ambayo huduma hii ni ya kiotomatiki, inayomsaidia mteja au mlengwa kwenye kutoa na kuweka fedha.

Eneo la nje, likiwa na bango lililonakshiwa kwa maandishi na mawasiliano, kumjuza mtumiaji namna ya kupata bidhaa hiyo isiyohamishika ili kuongeza kipato chake na cha taifa.

Eneo la wazi likiwa na mali isiyohamishika lenye muonekano nadhifu na mzuri, mbele yake kukiwa na geti pembeni kukiwa na majengo mengine ambayo ni mwendelezo wa kunadi mali hii isiyohamishika kwa watumiaji.

Eneo la nje. Eneo hili limepambwa na majengo yenye rangi na muonekano mzuri kwa mtumiaji, ikiwa ni muendelezo wa kunadi biashara hii ya mali isiyohamishika.

Muonekano wa eneo la nje kukiwa na jengo, lenye muonekano mzuri, mbele yake kukiwa na kioo ambayo kuna mwanaume amesimama akiwa akinadi mali yake hii isiyohamishika.

Eneo fulani likiwa limezungukwa na viti, meza, mlango, madirisha na picha, akiwemo mwanamke na mwanaume katika kunadi mali hii isiyohamishika.

kituo cha ununuzi kituo hiki cha ununuzi nabiti na meza akiwepo msichana akiwa anafanya ma zungumzo na sehemu hii ni maalum kwa watumiaji mbalimbali kwa ajili ya manunuzi au kupumzika.

Eneo la ndani likiwa na mpangilio mzuri wa makoti ya aina mbalimbali, yaliyo shikiliwa na vyuma vya makabati, ambayo inamjuza mteja, namna ya uchaguzi wa makoti mbalimbali, katika kituo hiki cha biashara.

Jumba la biashara likiwa na wanawake kwa wanaume wawili wakiwa wameketi tayari kwa kutoa huduma pamoja na lifti, luninga na mashine mbalimbali katika muendelezo wa kutoa huduma katika jumba hilo la biashara.

Eneo la ndani likiwa na bidhaa maalumu zilizopangwa kwenye makabati, ikiwa ni muendelezo wa kumjuza mtumiaji namna ya kufika na kupata bidhaa ambayo anahitaji katika duka hili kubwa la kisasa.

Eneo la ndani likiwa limezungukwa na taa za mwangaza, bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika mstari, zenye kuonekana. Ikiwa ni mwendelezo wa kumjuza mteja, mtumiaji ndani ya duka hili la kisasa namna ya kupata bidhaa hizo mbalimbali.

Eneo la supamaketi likizungukwa na bidhaa mbalimbali, mashine na watu wakiwa katika harakati za kupata bidhaa zao na wengine wakihudumiwa na wahudumu baada ya kupata bidhaa zao wanazo zihitaji.

Eneo la soko likiwa na muonekano safi na salama zikiwa na bidii Mbali katika mpangilio nadhifu bidhaa hizo ni karoti, nyanya, mbogamboga Kwa ajili ya mahitaji ya watu katika soko hilo.